Jengo la kisasa la ununuzi lenye muonekano wa kuvutia, ikiwa limepangwa viatu vya kiume vya aina mbalimbali kwa matumizi ya kila aina ya hafla na shughuli za kila siku. Vinafaa kwa ofisi, matembezi na mitoko.